Naona kuna watu ambao wamesimama, wamepanga foleni. Pia naona kuna mtu aliyeketi naona pia kuna mtu aliyesimama huku akishikilia sindano na anaonekana kuwa yeye ni mwuguzi na anapeana chanjo kwa watu.

Naona kuna watu ambao wameketi chini pia kuna mmoja ambaye amesimama huku amevalia barakoa, mkononi mwake pia ameshikilia sindano na chupa ya dawa, inaonekana kuwa hawa ni wahudumu wa afya na wanapeana huduma mahali hapa.

Noana kuna sindano pia naona kuna chupa aina mbalimbali ya dawa, pia naona kuna chupa ya chanjo ya yellow fever inaonekana kuwa mahali hapa ni hospitalini.

Naona kuna mti mmoja mrefu, pia naona kuna mawe mengi sana, pia naona kuna mchanga uliokauka sana, inaonekana kuwa mahali hapa hakujanyesha kwa muda mrefu sana.

Naona kuna akina mama wawili, mmoja amesimama, mmoja ameinama, naona pia kuna watoto, pia naona kuna mitungi, pia kuna, jengo, pia naona kuna mwanaume, ambaye anatembea, akina mama na watoto, wanaonekana kuwa wanachota maji.

Naona mtu wa jinsia ya kike ambaye amevalia nguo ya hospitalini. Yeye amebeba mtoto mkononi mwake. Mtoto huyu ameonekana kuwa ametoka kuzaliwa muda mfupi uliopita.

Naona watu wawili. Moja amesimama moja ameketi huku amevalia barakoa. Yule aliyesimama anaonekana kuwa yeye ni mwuguzi, mkononi mwake ameshikilia sindano. Anaonekana kuwa anapeana huduma za afya kwa yule aliyeketi.

Naona watu wawili , mmoja amesimama , mmoja ameketi , wote wamevalia barakoa , yule aliyesimama anaonekana kuwa ni muuguzi mkononi mwake ameshikilia sidano ili anamdunga yule aliyeketi chini ,hapa inaonekana kuwa ni hospitalini.

Naona kuna wanawake wawili. Mmoja ameketi kwenye kiti huku amebeba mtoto mkononi mwake. Mwingine amechuchumaa huku amevalia barakoa. Yule aliyechuchumaa anaonekana kuwa ni mhudumu wa afya na anapeana huduma za afya kwa yule aliyeketi.

Naona kuna kijana aliyesimama, pia naona kuna majengo, kati ya majengo hayo, kuna moja ambalo limeporomoka na inaonekana kuwa kijana huyu amekuja kutazama jengo hiyo iliyoporomoka.

Naona wanawake wawili ambao wameketi chini. Pia naona kuna meza. Juu ya meza naona kuna dawa. Inaonekana kuwa hapa ni hospitalini na mmoja wao amekuja kupokea huduma za afya.

Naona akina mama ambao wameketi chini sakafuni, wengine wameketi kwenye viti, wao wamefunga leso mabegani mwao, pia kuna mtu ambaye amesimama huku amevalia sare, anaoenkana kuwa yeye ni muuguzi na anawafundisha akina mama hao.

Naona kuna wanawake wawili walioketi chini pia naona kuna viti. Pia naona kuna vifaa au mashine ya kushona. Wao wanaonekana kuwa wanashona barakoa.

Naona kuna watu wawili ambao wamevalia sare ya kazi. Pia naona kuna taka nyingi ambayo imetupwa chini. Watu hao wanaonekana kuwa wanasafisha mazingira ya eneo hilo.

Naona wanawake wanne, mmoja ameketi, watatu wamesimama, wale walio simama wanaonekana, kuwa wanaondoa kitu kwenye dikio la yule aliyeketi chini, pia inaonekana ni wahudumu wa afya.

Hapa kuna watu wawatu mmoja amekala chini kwenye kitanda mmoja ameketi mmoja amesimama. Aliyelala chini kwenye kitanda amefungua mdomo wake, aliyeketi chini anaonekana kung'oa jino. Hapa inaonekana kuwa ni hospitalini kwa,,,,

Naona Kuna watu wawili wote wa jinsia ya kike wakiwa wamevalia barakoa. yule aliyesimama anaonekana ni mhuguzi ameshikilia shindano mikononi mwake. Aliyeketi anaonekana kuwa anapokea chanjo.

Naona kuna watu wanne wa jinsia ya kike ambao wamevalia aina tofauti tofauti ya shanga shingoni mwao. Pia kichwani mwao wamebeba mitungi ya maji. Yaonekana kuwa wametoka mitoni kubeba maji.

Hapa inaonekana kuwa ni hospitali ya meno kwani naona maandishi kwenye ukuta inayohusu meno, pia naona mtu wa jinsia ya kike ambaye amesimama huku amevalia barakoa hiyo na koti jeupe. Noana pia kuna mama aliyelala kwenye kitanda huku amefungua mdomo wake. Yaonekana kuwa amekuja kutafuta huduma za meno.

Naona mtu mmoja wa jinsia ya kike. Yeye amevalia barakoa pia ako na sindano mkononi mwake. Pia ameshikilia chupa ya dawa, anaonekana kuwa anapeana dawa ya chanjo kwa watu.

Hapa Kuna mtu ambaye amesimama huku akishikilia kifaa cha kuzima moto . Kando yake kuna moto inayowaka. Anaonekana kuwa anaonyesha jinsi ya kudhibiti moto inapotokea mahali .

Nona mtu aliyevaa glovu kwenye vidole vyake, huku ameshikilia chupa cha dawa na sindano. Anaonekana kuwa anapeana chanjo. Pia inaonekana kua huyu ni muuguzi.

Hapa naona watu wawili. Mmoja wao ameketi chini kitandani, mwingine amelala. Pia naona mtungi wa gesi ya Oksigeni. Yaonekana kuwa mahali hapa ni hospitalini na hapa ni wodini.

Hapa naona kuna magari ambayo yanapita pia kuna maji mengi sana yaonekana kuwa kumenyesha mvua mingi mno hata maji hayapiti hata yakafanyika mafuriko mahali hapa.

Hapa inaonekana kuwa ni hospitalini, kwani kuna mwanamke moja ambaye amebeba mtoto mkononi mwake. Mtoto huyu ni mchanga muno, inaonekana kuwa ametoka kuzaliwa muda mfupi uliopita.

Hapa naona kuna watu wawili ambao wameketi. Pia naona kuna mtoto mchanga. Naona kuwa mmoja wao ameleta mtoto wake hospitalini kuonekana na daktari. Daktari ameshikilia sindano mkononi mwake anamdunga mtoto.

Hapa inaonekana kuwa ni shambani kwani naona kuna mahindi pia naona kuna mtu amesimama huku akibeba mtungi mgongoni mwake. Mtungi huu unaonekana kuwa uko na dawa yeye pia ananyinyizia dawa kwenye mahindi haya.

Hapa naona kuna watu wengi, wengine wamesimama wengine wameketi. Akina mama wenye wameketi wameshikilia mtoto inaonekana kuwa yule aliyesimama anapeana chanjo ya polio kwa mtoto huyo.

Hapa naona kuna mtoto wa kiume ambaye amesimama juu ya jiwe, pia naona kuna majengo, lakini jengo moja inaonekana kuwa limeporomoka, kijana huyu anatazama.

Hapa naona kuna chengo yenye imeboromoka pia kuna umati wa watu ambao wamesimama wakishughulikia simu zao mikononi pia hawa wanachukua picha ya chengo hilo.

Hapa naona kuna watu watatu. Mmoja ameketi chini, wawili wamesimama. Hao wawili wanaonekana kuwa ni wauguzi. Moja wao ameshikilia sindano mkononi huku ni kama anampatia chanjo yule aliyeketi chini.

Hapa naona kuna watu watatu ambao wamesimama. Pia kuna mtu mmoja ambaye amelazwa kitandani. Watu hao wamesimama wamevalia barakoa na vifaa vingine. Inaonekana kuwa hao ni madaktari na wako hospitalini na pia wanafanya upasuaji.

Hapa naona kuna sindano pia naona kuna chupa cha dawa ya chanjo ya measles, mumps na rubela. Yaonekana kuwa mahali hapa ni hospitalini na kuna chanjo ambayo inapeanwa.

Hapa naona kuna watu wengi. Wengine wamekaa chini, wengine wamesimama. Wote wamevalia barakoa pia kuna kidude cha kubebea dawa ya chanjo. Unaonekana kuwa ni hospitalini na kuna wauguzi wamesimama huku wakiwapa chanjo walio keti chini.